Wanaume walio na furaha ambao wameshikilia bendera ya Kenya, wengine wameinua mikono juu, wamevaa shati nyekundu na wengine wamevaa shati nyeusi.

Rais wa Kenya William Ruto, jaji mkuu wa korti kuu la Kenya Martha Koome na spika wa bunge Moses Wetangula, wanashikilia vyeti wakingoja kupigwa picha.

Mfanyikazi wa serikali amevalia shati nyeupe linaonekana kwamba limeandikwa huduma Kenya. Anachukua alama za vidole kutoka kwa raia ili kuweza kutoa cheti mbalimbali.

Shabiki wawili wazungu wamechora bendera la Kenya usoni, wamevaa shati nyekundu na mmoja mwafrika amevaa shati nyeupe. Wafurahia wakijipiga picha.